Uwanjani kuna timu ya Betika na Spoti pesa wakiwa katika kimenyano kikali cha mpira wa kandanda. Mashabiki nao wamekaa kwa umbali wakiwa ngangari kabisa kuutazamia mpira huo.

Nawaona watu wakiingia katika taaluma ya uwakili wanaohitaji mchakato mahususi, kwanza mwanafunzi hufaa kusomea shahada ya sheria baada ya hapo hujiunga na kosi maalumu katika shule ya sheria ifuatayo mafunzo ya vitendo katika nanjini ya wakili mzoevu, hatimaye mtihani ya baraza la elimu sheria hufaulu.

Vitambuliisho vimepangwa juu ya meza katika masanduku maalum, pembeni ya meza hio kuna picha ya chupa yenye kimiminiki cha rangi isiyoeleweka mara moja, chupa hiyo imechorwa kwa ustadi na inaonekana kuwa sehemu ya taarifa au tangazo.

Mashabiki wakuu wa Tusker timu ya mpira wa kandanda wamo uwanjani wakishabikia ushindi. Ishara ya kwamba wamehitimu nambari ya kwanza katika michuano yao. Huku wakijawa na tabasamu tele wakipeperusha bendera ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanashabikia timu mojawapo ambayo imeepuka na ushindi. Wamejawa na furaha tele wakiwa na uso zenye tabasamu mingi mno.

Katika kituo cha huduma watu wengi wameketi wakisubiri, kila mteja amepewa nafsi yake kisha mhudumu mhusika anamuita mmoja baada ya mwingine huku huduma ikitolewa kwa makini mkubwa ikijumuisha kujaza fomu muhimu au kupokea ushauri.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wamo katika uwanjani wakishabikia ushindi wao, wamejawa na furaha huku wakinyoosha mikono juu kwa kuashiria kwamba wametunzwa nambali ya kwanza katika mashindano yao.